Lesheni ya ushuru kutoka mamlaka ya ushuru ya Kenya inaonyesha usajili wa mlipa kodi pamoja na idhini rasmi ya kufanya biashara ya bidhaa zinzotozwa ushuru. Ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sheria za mapato nchini.

Matairi yamepangwa kw ampangilio mzuri ndani ya gala kila moja likiwa limewekwa karibu na lingine. Hali inaonyesha utaratibu mzuri wa uhifadhi na urahisi wa kuyapata wakati wa matumizi.

Muuzaji anapanga nguo zenye rangi mbalimbali ju ya troli kwenye soko la wazi lenye shughuli nyingi. Akivutia wateja kwa mpangilo wake wa kipekee na wakuvutia.

Risiti iliyochapishwa inadhibitisha kuwekwa kwa pesa taslimu kwenye akaunti ya kodi ya mamalaka ya mapato Kenya katika benki ya KCB. Ikiwa ushahidi wa malipo rasmi ya ushuru.

Gari jeusi na gari jeupe yameegeshwa kando kwa kando juu ya nyasi kijani katika mazingira ya wazi. Yakionyesha mandhari ya kijijini au tukio la kijamii linalowakutanisha watu kwa shughuli maalum au burudani.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa kando ya barabara tulivu likiwa na miti na nyaya za umeme nyuma yake. Ikionyesha mandhari ya utulivu katika eneo la pemebezoni wa mji.

Gari jeupe la aina Van limesimama chini ya kivuli chenye muundo uliopinda ikizungukwa na mapambo makubwa ya rangi nyekundu na kijani ikionyesha mandhari ya kisasa na yenye mvuto wa kipekee.

Mandhari yenye rangi nyingi sokoni. Inaonyesha vikapu vilivyojaa mazao mapya kama mnasi, nyanya na mboga za majani chini ya maivuli iliyosambazwa kwa uzuri.

Nakara ya NTSA inaonesha malipo ya shilingi elfu moja na hamsini kwa ajili ya ukaguzi wa gari pamoja na ada ya huduma. Ikidhibitisha muamara rasmi wa usafirishaji.

Noti nyingi za miamoja za Kenya ambazo ziimetumika kwa munda mrefu zinaonekana kuchaakaa na kujumbuka. Sasa hazikubaliki tena matumizi kutokana na hali ya duni na kuchakaa kwa munda.

Tunda lenye mvuto la tikiti maji mbichi limepangwa vizuri pamoja na matunda mengine nyuma yake, ikiunda mandhari ya kuvutia sokoni yenye rangi mbali mbali na uhai wa bidhaa safi.

Duka la Sky Shine Auto Parts inaonekana ikiwa na bango kubwa linaloonyesha jina hilo, uku likuwa limepambwa na nembo ya M-pesa upande mmoja na sehemu ya kuuzia vipura ya magari upande mwingine ukitoa huduma muhimu, za kifedha na za magari kwa wateja wao wateja wa eneo hilo.

Jumba la maonyesho ya magari limejaa mwangaza mkali. Magari ya kuvutia yamepangwa kwa mpangilio mzuri. kila moja ikingaa na kuvutia wateja wanaozunguka kwa hamu kuangalia chaguo lao bora.

Nyumba ya mfano iliyovaa kofia ya sufu nyekundu. Inaonyesha kwenye tangazo la huduma za bima ya nyumba kutoka LetsGo Insurance. Ikisisitiza ulinzi wa joto na usalama kwa makazi yako.

Duka la kienyeji linaloitwa Royal Starrin inaonyesha bidhaa ya maziwa, mayai na bidhaa za kuoka zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika mlango wa kuingilia ikiwavutia wateja kwa usafi na urahisi wa huduma.

Saluni ya kienyeji yenye mlango wa kijani inaonyesha bidhaa za nywele ndani huku kiti kikiwa kimewekwa nje na mtu mmoja amesimama karibu na mlango wa kuingilia.

Tangazo linaloonyesha nyumba ya kisasa yenye mvuto mkubwa huku likitangaza bima ya makazi ya nyumba inayotolewa na Anziano Insurance Agency, ikisisitiza umuhimu wa kulinda mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa.

Picha ya karibu ya noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, inaonyesha kazi ya sanaa ya kipekee na vipengele vya kiusalama, kama maandishi ya siri, nembo ya taifa na alama za kugusa kwa ulinzi.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi uliozungukwa na miti. Huku watu wachache wakitembea karibu katika mazingira ya nje yenye utulivu na mandhari ya kupendeza.

Kibanda cha soko chenye rangi nyingi kinaonyesha mazao mengi mapya ya shambani, yakiwemo ndizi, karoti, mahindi, nyanya na viazi, kikivutia wananuzi kwa wingi wa bidhaa na uzuri wa rangi.

Gari maridadi jeupe la michezo limeegeshwa nje ya kituo cha huduma za magari chenye milango ya kioo iliyoandikwa Approach Slowly Outdoor , likionekana likisubiri huduma au ukaguzi huku likiongeza mvuto wa kisasa wa eneo hilo.

Tangazo linatangaza bima taxi ya PSV likiwa na picha za magari matatu na maelezo kuhusu changuzi za bima ya muda mfupi ya kila mwaka. Ikiwalika wamiliki wa magari kupata ulinzi wa uhakika kwa shughuli zao za usafirishaji.

Vinywaji na bidhaa za chakula zimpangwa kwa wingi nje ya duka linaloonyesha bango la Mpesa ikiwa tayari kuhudumia wateja wa eneo hilo kwa mahitaji ya kila siku.

Magari matatu yenye nambari za usajili za Kenya imeegeshwa juu ya nyasi karibu na miti huku mtu mmoja amesimama kati ya magari mawili katikati ya mandhari ya asili.

Mirija ya vitambaa vya rangi mbalimbali imepangwa kwa mpangilo mzuri kwenye rafu za duka, huku pasi ikiwa juu ya mmoja wao ikiashiria mazingira ya kazi ya ushonaji au biashara ya nguo.

Kioo cha pembeni cha gari kinahakisi picha ya gari la van barabarani, kikitumiwa katika tagazo la letshego insurance linalohamasiha umuhimu wa bima ya magari kwa usalama na ulinzi wamiliki wa vyombo vya usafiri.

Gari jeupe aina ya suzuki, yenye nambari ya usajili, KDH 990J, limeegeshwa kando ya barabara tulivu. Limezungukwa na uoto wa kijani kibichi , ikionekana kama sehemu ya manthari ya asili, yenye utulivu na hewa safi.

Duka la nguo lililojaa watu linaonyesha mavazi yamejaa ovyo ju ya harakati ya mji ikionyesha hali ya vurugu, fujo, na upitilivu wa bidhaa bila mpangilio wowote.

Mtu anatembea kuelekea duka la huduma nyingi linalo toa huduma za kunakiri vipuri vya magari na m-pesa katika eneo lenye shughuli nyingi mjini ikiwa na mabango ya matangazo na wateja wanaopita.

Kampuni ya Aziano Insurance Agency wanatangaza bima nafuu kwa magari binafsi kwa kutumia bei iliowazi na picha ya gari maridadi. Ikivutia wateja wanaotafuta ulinzi bora kwa garama nafuu.

Duka ndogo la mtaani lenye milango wa kijani inaonyesha matangazo ya bidhaa upande wa nje huku watu wawili wakipumzika karibu ikiwa sehemu ya maisha kila siku na shughuli ya kijamii katika eneo hilo.

Tangazo lenye mvuto la Jubilee Health Insurance , inaangazia bima nafuu ya uzazi ikijumuisha huduma za kulazwa na msaada wa gharama za mwisho wa maisha kwa wateja wake.

COVERBORA ni bima ya afya inayotoa huduma nafuu na za kuaminika kwa familia na watu binafsi. Ikifunika matibabu ya hospitali, vipimo, dawa na huduma za dharura kwa urahisi na ufanisi.

Vani ya kijivu limesimama karibu na miti mikubwa .Ikitulia mahali pa kivuli. Ikionekana kana kwamba imesimama kwa mapumziko mafupi au inasubiri kuanza safari nyingine.

Bango la wakala wa bima linatangaza aina nne za bima ya maisha likiwa na maelezo ya mawasiliano na wito wa kuchukua hatua ili kuvihakikisha mstakabali wa kifedha likihamasisha jamii kuweka msingi wa usalama wa maisha yao na ya wapendwa wao.

Jengo la kisasa lenye mbele ya vioo vya kuvutia, lina magari madogo kadhaa yameegeshwa nje, ikiashiria uwezekano wa kuwa, duka la uuzaji magari au kituo cha huduma za magari. Katika mazingira nadhifu na ya kibiashara.

Mstari maridadi wa magari unang'aa ndani ya ukumbi mkubwa wa kuuzia magari uliojaa mwanga wa jua, ukiwa na madirisha mapana ya kioo yanawezesha mwonekano wa kuvutia wa magari, uliopangwa kwa ustadi.

Matunda ya aina mbalimbali imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya karatasi. Ikiwemo mapera, parachichi, machungwa na matunda ya kichungu. Huku kopol ililowazi likionekana pembeni. Yote yakisubiri wanunuzi sokoni.

Fobia ya ufunguo wa gari inaning'inia kwenye dirisha la gari. Huku mandhari ya jiji ikiwa imepungua. Uwazi kwa nyuma na mkono wa mtu ukiwa umeegemea kwa mtindo wa kawaida. Ikionyesha hali ya utulivu na mtindo wa maisha wa mjini.

Mtu aliyevaa kilemba ya zambarau anapita mbele ya duka la kijani lenye maandishi M-PESA akielekea kwenye kibanda cha soko kilichojaa watu, akionyesha shughuli za kila siku za harakati za maisha ya kijijini au mtaani.

Viatu imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na meza, kila juu zikiwa safi na ya kuvutia. Tayari kuwavutia wateja na kurahisisha mauzo kwa muuzaji.

Kioski cha soko kilichojaa rangi, kinaonyesha ndizi mbivu, nyanya, karoti, mahindi, viazi na mboga za majani zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kikionyesha wingi wa mazao safi ya shambani, na juhudi za wakulima katika kufanikisha lishe bora.

Meza ya soko yenye rangi nyingi inaonesha ndizi zilizoiva, nyanya mbichi na mboga mbalimbali zinazopangwa kwa ustadi tayari kuuzwa kwa wateja waliovutiwa.

Tangazo limeandikwa; Personal Accident Insurance, Your Safety, Our Priority , likiwa kwenye bango kubwa ni kuwahimiza kuhakikisha usalama wao, kwa kujiunga na bima ya ajali binafsi na yawapa ulinzi na utulivu wa akili.

Banda lenye rangi nyingi sokoni limepangwa kwa ndoo zilizoojaa viazi pembeni kukiwa na mistari iliyonyooka ya karoti, pilipili hoho na matanga ikionyesha mpangilio mzuri wa mazao safi ya shambani.

AAR insurance inatangaza huduma rahisi ya kupelea dawa hadi mlangoni kwa mteja kupitia ushirikiano, eye checkups pamoja na mydawa . Ikisisitiza urahisi wa upatikanaji wa huduma za afya kwa wakati.

Mkusanyiko wa rubber za rangi tofauti umewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rack ya duka ikionyesha aina ya chapa mbalimbali ya vitau na vutia wateja wanaotafuta mitindo ya kisasa na ubora

Fungu la noti za shilingi elfu moja za Kenya imepangwa kwa mtindo wa kuenea juu ya uso wa meza. Ikionyesha kiasi kikubwa cha pesa taslimu kilicho tayari kwa matumizi au biashara.

Famili yenye furaha inafurahia kifungua kinywa pamoja mezani huku ujumbe wa bima ya CIC Family Medisure ukiwa ukionekana karibu ukisisitiza umuhimu wa ulinzi wa kiafya kwa kila mwanafamilia katika maisha ya kila siku.

Mlango wa mbele wa sunny forex bureau uliona vioo kunyesha nembo za huduma za uhamisho wa pesa ya kimataifa ka western union na mpesa ukitoa taswira ya biashara ya kisasa ya kifedha na urahisi kwa wateja.

Trela ya kubeba magari ikiwa imebeba magari matatu imesimama katika eneo la viwanda chini ya anga la buluu angavu, ikionyesha shughuli za usafirishaji wa magari kwa njia ya kisasa.

Toyota Land Cruiser Prado TX ya rangi nyeusi imeegeshwa kwa mpangilio nzuri juu ya nyasi kijani. Pembeni ya jengo, ikionekana safi na yenye mvuto wa nguvu na hadi.

Gari la rangi ya fedha aina ceda, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Huku gari jingine likionekana kwa mbali, likizungukwa na miti mingi. Likitoa mandhari ya utulivu na kijani kibichi.

Gari aina ya Sedan ya rangi ya fedha limesimama kwa utulivu kwenye uwanja wa nyasi. Liko limezungukwa na magari mengine yaliyopaki pamoja na miti yenye majani mengi. Likionekana kuwa sehemu ya tukio la kijamii au mapumziko.

Mtu aliyevalia balozi ya buluu amesimama nje ya duka lenye mlango wa kijani ulioandikwa new generation . Lipo kando ya njia ya lami ikionekana kama sehemu ya biashara au huduma katika eneo la mtaa.

Trela ya kubeba magari ikiwa imejaa magari mbalimbali imesimama kando ya barabara chini ya anga lenye mawingu kiasi ikisubiri kuendelea na safari au kushushwa.

Duka lenye gate la kijani lililoandikwa M-pesa, inaonyesha upatikanaji wa huduma za M-pesa kwa njia ya simu katika eneo la kawaida la nchi. Ikiwa kiungo muhimu kwa shughuli za kifedha za kila siku.

Picha inaonyesha mkono mmoja ikishikilia kwa pamoja noti za elfu moja, mia tano na mia moja za Kenya, zikionekana wazi na kuonyesha mchanganyiko wa thamani tofauti za pesa.

Baiskeli imeengeshwa nje ya duka ndogo lenye label za M-PESA na coca-cola likionyesha mandhari biashara ya kila siku katika jamii.

Mlango wa duka la M-pesa, unaoonekana wazi ukiwa na mabango ya kijani yanayoonyesha huduma zake, chupa za maji zilizopangwa karibu na pipa ya takataka lililo pembeni, likitoa taswira ya eneo la biashara lililo na shughuli za kila siku.

Magari kadhaa ya kifahari yakiwemo Lamborghini na Mercedes Benz ya rangi ya fedha yameonyeshwa ndani ya jumba la maonyesho lenye mwonekano wa kisasa yakionyesha ustadi wa ubunifu na maisha ya hali ya juu.

Wateja wanazunguka na kuchangamana katika soko yenye pilkapilka nyingi. Vibanda vya nguo vikiwa vimejaa kila upande huku sauti za wauzaji na wanunuzi zikijaza hewa kwa shamrashamra.

Tagazo la bima lenye ujumbe mzito linawahimiza watu kuhakikisha mstakabali wa famila zao kwa kununua bima ya ajali binafsi kupitia madison general ikisisitiza umuhimu wa ulinzi wa kifedha.

Ukurasa wa kuingia wa kopokopo unaonyesha sehemu ya kudhibitisha utumiaji wa akaunti jaribio la kaptcha pamoja na chaguzi za kurejesha kaunti au kujisajili upya huku ukisisitiza usalama na urahisi wa upatikanaji wa huduma.

Gari la kifahari aina ya infinity la rangi nyeusi linaonekana likiangaa ndani ya ukambi wa kisasa uliojaa mwangazi likivutia macho ya wateja wanaotembeleaa kuangalia magari ya hadhi ya juu.

Mtu mmoja anaendesha mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, maalufu kama milk ATM , kwa usafi na ufanisi ikiangazia maendeleo ya teknolojia katika usambazaji wa bidhaa za maziwa kwa njia salama na bora.

Lori la kubeba magari na safiri kwa kasi barabarani, likiwa limepakiwa magari yaliyopangwa juu kwa juu, huku magari mengine zikifuatilia nyuma kwa utaratibu katika masongamano wa barabara.

Mtu amesimama kando ya gari la kubeba mzigo la rangi ya bulu lililopakiwa juu ya nyasi huku miti yenye majani mengi ikiwa nyuma yake na kuonyesha mathari ya asili.

Mikono miwili inabadilishana kifurushi cha noti za pesa za Kenya wakati wa muamala ikianagazia shughuli ya kibiashara au malipo ya huduma katika mazingira ya kila siku.

Duka hilo limefunguliwa na milango yako. Limeandikwa M-pesa, likionyesha kuwa linatoa huduma za kifedha kama kutuma, kutoa pesa na kufanya malipo kwa njia rahisi na ya haraka.

Mchanganyiko wa rangi maridadi ya maboga ya kijani, ya manjano, na ya biege. Umewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya uso wa mbao wa kiasili ukionyesha utofauti wa mazao ya shambani.

Safu ya magari ya Hyundai, yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya jengo la kisasa, kwa uwakilishi wa magari ya Hyundai, ikionyesha utofauti wa miundo, ubora wa huduma, na mvuto wa teknolojia ya kisasa, inayolenga kuvutia wateja wa kila aina katika soko la usafiri.

Wafanyakazi wako busy kupakia magunia makubwa ya vitunguu vyekundu kwenye lori na kijani katika eneo la ukusanyaji ya mazao wakiendesha shuguli kwa kasi na umakini.

Marundo ya cabbage yameenea chini katika soko la wazi lenye shughuli nyingi, huku wachuuzi wakifanya kazi karibu. Wakipanga na kuuza mazao yao kwa wateja wanaopita katika eneo hilo lenye pilkapilka nyingi.

Gari jeupe lenye mwonekano wa kisasa limeegeshwa kwenye uwanja wa majani wakati wa hafla ya kijamii ya nje, huku watu wakiendelea na mazungumzo na burudani karibu nalo.